Katika taasisi ya kifedha, mfanyakazi anahudumia mteja kwa umakini mkubwa na kuelewa wa hali yake. Hii huongeza imani ya wateja na kuimarisha uhusiano wa kibiashara.

Magari mengi yameegeshwa nje ya jengo la taasisi ya kifedha yakidhihirisha shughuli nyingi za wateja, idadi kubwa ya magari huashiria imani ya wateja na muitiko mzuri kwa huduma za kifedha.

Mfanyakazi katika taasisi ya fedha, anamsikiliza mteja kwa umakini ili kuelewa mahitaji yake. Huduma ya karibu husaidia kutoa ushauri uzuri na kuboresha uzoefu wa wateja.

Wafanyakazi wa taasisi ya kifedha wanawasiliana kwa makini na wateja ili kuelewa mahitaji yao vizuri, hii husaidia kutoa huduma bora na kufanikisha malengo ya wateja.

Mwanamke anaongea huku nyuma yake kukiwepo bango kubwa la taasisi ya "Absa" ambalo linadhihirisha na kuonyesha huduma mbalimbali za kifedha zinazopatikana. Hii huhamasisha wateja kupata huduma za kifedha kwa urahisi na kwa usalama.

Watu wengi wanacheza na kufurahi ndani ya jengo lililopambwa kwa taa na mapambo ya kuvutia. Hii huwavutia wateja wengi na kuongeza mapato ya biashara ya burudani.

Sehemu ya huduma imepambwa kwa mvuto, kwa kuwekwa vinywaji mbalimbali na taa zenye mwanga mkali. Hii huongeza mvuto wa wateja na kuifanya sehemu hiyo kuwa yenye mandhari nzuri.

Katika sehemu ya mbele ya mapokezi imejaa vinywaji mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio katika rafu huku viti vikizunguka eneo hilo. Mpangilio huu uvutia wateja na kuhamasisha kukaa kwa muda mrefu. Hii hutoa nafasi ya uraisi kwa wateja kupumzika na kufurahia vinywaji.

Mhudumu amesimama kwa makini kwenye eneo la mapokezi lenye vinywaji vingi tayari kwa kusambazwa, hii inahakikisha huduma ya haraka na kuridhisha kwa wateja.

Wateja watatu wanazungumza na muhudumu huku meza yao ikiwa ina vinywaji mbalimbali. Hii inaangazia mazingira ya kijamii na huduma zinazotolewa kwa wateja katika sehemu za burudani.

Gari lililotumika limepakiwa ndani ya jengo la wauzaji magari kwa ajili ya kuuzwa tena, hii huwapa wateja fursa ya kununua magari kwa bei nafuu kuliko mapya.

Gari la zamani limehifadhiwa ndani ya jengo likiwa katika hali ya kuvutia. Hii inadhihirisha thamani na ulinzi wa magari ya kihistoria kwa matumizi ya biashara.

Magari mapya yametengenezwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo kubwa la wauzaji. Huu mpangilio hurahisisha wateja kuangalia na kuchagua gari wanalolitaka kwa urahisi.

Mtu mmoja ameshika kikapu cha kukusanya sadaka, akiwa ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali. Hii husaidia waumini kushiriki kwa hiari katika kuchangia maendeleo ya huduma za kiroho na kijamii.

Mwanamme mmoja anaendesha kifaa cha kutunzia na kuhifadhia maziwa kwa uangalifu mkubwa, Akihakikisha maziwa yanahifadhiwa katika hali ya joto inayofaa, ili kudumisha ubora na usalama wa bidhaa hiyo.

Mwanaume amesimama karibu na kifaa maalumu cha kuhifadhi na kuuzia maziwa kilichowekwa nje ya duka; kifaa hiki husaidia kuweka maziwa katika hali safi na salama kwa muda mrefu.

Duka limeshamiri matangazo mbalimbali ya bidhaa za maziwa kwa namna ya kuvutia. Matangazo hayo yanaleta mvuto na kuchochea mauzo zaidi sokoni.

Mwanamke mmoja anaendesha kifaa cha kuhifadhia maziwa Katika duka la bidhaa, hii husaidia kuhifadhi maziwa kwa ubora wake na kuzuia kuharibika.

Watu wengi wameketi wakifurahia kikombe cha maziwa safi kutoka dukani. Huduma hii hurahisisha upatikanaji wa maziwa safi kwa wateja kwa haraka na kwa urahisi. Hivyo husaidia kujenga afya zao kupitia lishe bora.

Duka limesheheni matangazo mengi yaliyo bandikwa kwenye ukuta na maeneo mbalimbali ndani ya jengo hilo. Hii huwavutia wateja kwa kutoa taarifa muhimu kuhusu bidhaa na ofa mbalimbal.

Wateja wengi wamekusanyika nje ya duka lenye kifaa maalumu cha kuhifadhi na kuuzia maziwa. Ikiwa kimesheheni matangazo mbalimbali. Hii inaangazia umuhimu wa matangazo katika kuongeza mvuto wa biashara na kuhamasisha wateja.

Mwanamke mmoja anapima maziwa katika chombo maalumu ili kuhakikisha kiwango sahihi kwa mteja hii usaidia kutoa huduma kwa usahihi na kuimarisha uaminifu wa wateja

Maandishi na picha kwenye duka hutoa maelezo muhimu kuhusu bidhaa za maziwa kwa wateja, hii huvutia wateja wapya na kusaidia kuelewa kwa urahisi aina ya bidhaa zinazopatikana.

Kifaa maalumu cha kuhufadhia maziwa kimewekwa ndani ya duka la bidhaa, hii husaidia kudumisha ubora na usafi wa maziwa yanayohifadhiwa, na kuendeleza biashara hiyo.

Vifaa vya maziwa vipo ndani ya chumba safi chenye sakafu ya vigae, vikitoa huduma ya kujaza maziwa kwa urahisi na haraka kwa wateja wa dukani.

Mteja yuko nje ya duka lenye mabango kubwa lililopambwa matangazo mbalimbali ya bidhaa za maziwa, hii huvutia wateja wengi na kuongeza wigo wa biashara ya bidhaa hizi.

Vifaa viwili maalumu vimewekwa kwa usalama na kwa imara katika duka la bidhaa za maziwa ili kuhifadhi ubora wa bidhaa hizo, hii husaidia kudumisha ubora na usafi wa maziwa yanayouzwa.

Kifaa maalumu cha kuhifadhia maziwa kimewekwa ndani ya jengo lililo safi na lenye mpangilio mzuri. Huitaji maziwa katika hali ya ubaridi ili yasiharibike haraka na hivyo kuongeza muda wa matumizi na kusaidia wauzaji kutoa huduma bora kwa wateja.

Muuzaji aliyevalia koti jeupe, anapima ubora wa maziwa katika kikombe kwa mteja ndani ya duka. Hii huongeza imani ya mteja kwa bidhaa na kuhakikisha maziwa ni safi na salama kwa matumizi.

Kifaa cha kutunzia na kuuzia maziwa, kimebandikwa matangazo mbalimbali, na kipo ndani ya duka lenye bidhaa zilizopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, hii inaangaza usafi na utaratibu bora, wa uhifadhi wa maziwa kwa ajili ya wateja.

Kifaa cha kisasa cha kuuzia na kuhifadhi maziwa kipo ndani ya duka, hii kuhakikisha maziwa yanabaki safi na salama kwa mda mrefu.

Kifaa maalumu cha kuhifadhia maziwa kimewekwa imara ndani ya duka la bidhaa mbalimbali. Hii inaangazia umuhimu wa kuweka maziwa katika mazingira salama ili kudumisha ubora na usafi.

Muuzaji yupo ndani ya duka lililosheheni bidhaa mbalimbali za maziwa, jambo linalovutia wateja walioko jirani na kupunguza safari za kwenda mbali, husaidia wateja kujua bidhaa wanazopata kwa urahisi kupitia mabango na matangazo.

Mtu anafanya uendeshaji wa kifaa cha kuuzia na kuhifadhia maziwa kwa uangalifu mkubwa, akihakikisha maziwa yanahifadhiwa katika hali joto inayofaa, ili kudumisha ubora na usalama wa bidhaa zake.

Kifaa cha kuhifadhia maziwa kimewekwa imara ndani ya duka, kikiwa kimepambwa na matangazo yanayovutia. Hii husaidia kuhakikisha maziwa yanahifadhiwa vizuri na wateja wanapendezwa nayo.

Vifaa viwili vya kuhifadhia maziwa, vimewekwa kwa uimara mbele ya duka kuna bidhaa mbalimbali, hii huongeza ufanisi wa biashara na kuridhisha wateja.

Wateja wanasubiria huduma kwa utulivu ndani ya duka, lenye bidhaa mbalimbali za maziwa, hii huongeza uaminifu wa wateja na kukuza maendeleo ya biashara hiyo.

Rafu za duka la maziwa zimejaa bidhaa mbalimbali, zilizopangwa vizuri na kwa uwazi, huku mtoto mdogo akikatiza kwa uangalifu. Mpangilio huu husaidia wateja kujua bei kwa urahisi na kufanya maamuzi ya ununuzi kwa haraka.

Wateja wamesimama nje ya duka lenye matangazo ya kuvutia yanayoonyesha bidhaa za maziwa, hii huwavutia wateja hata kabla ya kuingia dukani.

Mwanaume mmoja amesimama nje ya duka lenye mabango yenye maandishi ya kuvutia, hii huwavutia wateja na kuongeza idadi ya watu wanaotembelea duka hilo, na kuongeza mauzo na kuimarisha biashara ya maziwa.

Watu wawili wanashirikiana kwa uangalifu kuweka kifaa cha kuhifadhi maziwa ndani ya duka la bidhaa mbalimbali, hii husaidia kuhakikisha kifaa kinawekwa kwa usalama na utendaji mzuri.

Mteja mmoja yupo nje ya duka lenye kifaa maalumu cha kuhifadhia maziwa, kikiwa kimesheheni matangazo mbalimbali. Hii huonyesha mvuto wa duka na vifaa vyake vinavyowavutia wateja wengi.

Nje ya duka bango lenye picha na maandishi ya maziwa linaonyesha huduma na ubora wa bidhaa, bango hilo huvutia wateja na kuongeza mauzo ya bidhaa hizo.

Duka lililosheheni taa ang'avu na limebandikwa matangazo mengi nje yanayoonyesha aina na bei ya bidhaa zinazopatikana, hii huwasaidia wateja kupata taarifa kwa urahisi na kufanya maamuzi ya haraka ya ununuzi.

Muuzaji anachuja maziwa kwa uangalifu mkubwa, ndani ya duka la bidhaa za maziwa. Huchuja maziwa kwa umakini kusaidia kuondoa uchafu na kuhakikisha usafi wa bidhaa kwa mlaji.

Mwanamke mmoja amesimama pembezoni ya vifaa vya kuhifadhia maziwa vilivyopangwa ndani ya duka la bidhaa mbalimbali, hii humrahisishia kuchagua bidhaa anazo zihitaji kwa urahisi na haraka.

Duka lina mabango mengi yenye maandishi ya kuvutia, hii huwavutia wateja wapya na kuongeza mauzo ya bidhaa. Maandishi ya kuvutia kwenye mabango hutoa taarifa za muhimumkuhusu bidhaa za maziwa zinazopatikana dukani.

Kifaa cha hifadhia maziwa kimepangwa na matangazo yenye rangi angavu ndani ya duka . Matangazo hayo huvutia wateja na kuhamasisha kununua maziwa safi na Salama.

Kifaa maalumu cha kuhifadhia maziwa kimewekwa ndani ya duka la bidhaa mbalimbali, hii husaidia kuyahifadhi katika hali safi na baridi ili yaweze kudumu kwa mda mrefu.

Kifaa maalumu cha kuhifadhia na kuuzia maziwa kimewekwa kwa uimara ndani ya duka la maziwa, hii husaidia kuhifadhi maziwa katika hali ya usafi na ubora unaotakiwa.

Muuzaji aliyevalia sare maalumu anapima maziwa kwa kutumia kifaa maalumu cha kuhifadhia maziwa dukani, hii huhakikisha ubora na usafi wa maziwa kabla ya kumfikia mteja.

Nje ya duka, kifaa maalumu cha kuhifadhi maziwa kinavutia wateja na kuhifadhi bidhaa kwa viwango bora. Hii husaidia kuongeza mauzo na kudumisha ubora wa maziwa sokoni.

Nje ya duka la bidhaa za maziwa wateja wengi wamesubiria kwa hamu huduma inayotolewa katika duka hilo. Hii inaangazia umuhimu wa matangazo katika kuongeza mvuto wa biashara na kuhamasisha wateja.

Kifaa cha kisasa cha kuuzia na kuhifadhi maziwa kipo ndani ya duka huku kikiwa kimepambwa na matangazo mbalimbali, hii huhakikisha maziwa yanabaki safi na salama kwa muda mrefu.

Duka yenye mabango yenye matangazo ya kuvutia, limejaa wateja wengi waliokusanyika nje, wakisubiria huduma. Hii inaashiria biashara yenye mafanikio na ushawishi mzuri katika jamii.

Kifaa kilichowekwa ndani ya chumba kina matangazo yaliyo bandikwa juu yake kwa ajili ya kutoa taarifa kwa wateja, hii husaidia kutoa maelekezo au matangazo muhimu ya bidhaa zinazopatikana dukani.

Kifaa maalumu kimewekwa kwa usalama katika duka la bidhaa za maziwa ili kuhifadhi ubora wake. Hii husaidia kuboresha ubora na usafi wa maziwa yanayouzwa.

Kifaa cha kuhifadhia na kuuzia maziwa, kimewekwa ndani ya duka lililopambwa kwa matangazo mbalimbali yanayovutia macho ya wateja, hii inaangazia uhusiano kati ya mpangilio wa bidhaa, ubora wa huduma na mbinu za kuvutia wateja.

Wateja wengi wanasubiri kwa subira nje ya duka la bidhaa za maziwa, ili kupokea huduma. Hii inaonyesha umaarufu wa duka na mahitaji makubwa ya bidhaa.

Wateja wawili wanasubiria kwa subira nje ya duka la bidhaa za maziwa, hii inadhihirisha ushawishi wa duka na mahitaji ya bidhaa mbalimbali ya maziwa.

Matangazo mengi yamefunikwa kwenye kuta za duka, ambapo kifaa cha maziwa kimewekwa ndani kwa uangalifu mkubwa. Hii husaidia kuongeza mauzo na kuhakikisha bidhaa zinahifadhiwa kwa viwango bora vya afya.

Mfanyakazi mmoja aliyevalia sare maalumu, anaendesha vifaa kwa uangalifu mkubwa, akihakikisha maziwa yanahifadhiwa katika hali joto inayofaa, ili kudumisha ubora na usalama wa bidhaa hiyo.

Mteja anaingia katika duka lililopambwa kwa bango kubwa lenye picha ya ng'ombe likiwa na muonekano wa kuvutia kutoka mbali, hii husaidia kutangaza duka na kuonyesha aina ya bidhaa zinazopatikana bila hata kuingia ndani.

Kifaa maalumu cha kuhifadhia maziwa kimewekwa imara ndani ya chumba, huku kimebandikwa matangazo mbalimbali, kwa ajili ya kutoa taarifa kwa wateja. Hii husaidia kutoa maelekezo au matangazo muhimu ya bidhaa zinazopatikana dukani.

Kifaa maalumu kimewekwa kwa imara na usalama katika duka la bidhaa za maziwa, hii husaidia kudumisha ubora na usafi wa maziwa yanayouzwa katika duka hilo.

Duka lina mabango mengi ya kuvutia na lina vifaa maalumu vya kuhifadhia bidhaa za maziwa ndani yake. Hii husaidia kudumisha ubora na usafi wa bidhaa zinazouzwa.

Vifaa viwili maalumu vya kuhifadhia maziwa, vimewekwa kwa imara ndani ya duka la bidhaa. Hii husaidia kudumisha ubora na usafi wa maziwa yanayouzwa katika duka hilo.

Kifaa maalumu kimewekwa imara na kwa usalama katika duka la maziwa ili kuhifadhi ubora wake , hii husaidia kudumisha ubora na usafi wa maziwa yanayouzwa.

Kifaa maalumu cha kutunzia na kuuzia maziwa, kimewekwa ndani ya duka, huku kikiwa na matangazo mengi yanayovutia wateja na kueleza huduma zinazopatikana. Hii husaidia kuyahifadhi kwa usalama na kuongeza muda wa matumizi.

Duka la bidhaa za maziwa linakifaa maalumu cha kuhifadhi na kuuzia maziwa kwa hali ya usafi na baridi inayofaa. Hii hurahisisha uuzaji kwa wateja.

Kifaa maalumu cha kutunzia na kuuzia maziwa kimewekwa ndani ya duka na kimebandikwa matangazo mengi yanayovutia wateja kueleza huduma zinazopatikana. Hii husaidia kuongeza matumizi na kuwavutia wateja kupitia matangazo.

Mwanamke amesimama pembeni ya kifaa maalumu cha kutunzia na kuuzia maziwa nje ya duka. Hii husaidia wateja kupata taarifa muhimu na kufanya maamuzi ya haraka ya ununuzi.

Viti vyenye muundo wa kisasa vimepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la wauzaji wa samani hii kuvutia kwa bidhaa na kuongeza mvuto wa duka kwa wateja.

Makochi yenye muundo wa kisasa na mapambo mbalimbali yamepangwa vizuri ndani ya duka la kuuzia samani, hii inavutia wateja na kuongeza mauzo ya samani kwa wauzaji.

Meza ya kulia yenye viti vinne imepangwa nje ya duka kwa ajili ya kuvutia wateja, hii huwasaidia wateja kuona muonekano halisi wa samani kabla ya kununua.

Wanaume wawili wanafanya kazi ya kukata mbao kwa uangalifu nje ya duka la wauzaji wa samani. Hii husaidia kupata vifaa bora kwa ajili ya kutenegeneza samani, na hivyo kuimarisha biashara na kuleta maendeleo katika sekta hiyo.

Muundo wa kisasa wa vitanda umewekwa kwa mpangilio mzuri, ndani ya duka la wauzaji wa samani. Hii hutoa muonekano wa kuvutia na kuongeza ushawishi wa kununua kwa wateja.

Samani mbalimbali na mapambo yamepambwa vizuri, ndani ya jengo la kuuzia samani. Hii huwapa wateja nafasi ya kuchagua vitu bora na zinazolingana na ladha zao za nyumbani.

Mteja anatazama kwa umakini makochi yenye muundo wa kisasa yaliyopangwa vizuri nje ya duka la samani. Humpa nafasi ya kuchagua bidhaa bora anayependelea na hivyo kuongeza mvuto wa wateja na kukuza mauzo ya duka.

Vitanda na makochi ya kisasa yamepangwa vizuri ndani ya jengo la kuuzia samani, hii huwapa wateja nafasi ya kuchagua samani zenye ubora na zinazolingana na ladha zao za nyumbani.

Meza, viti na makochi ya kisasa yamepangwa vizuri ndani ya duka la samani, mpangilio mzuri huwavutia wateja na kuwasaidia kuona bidhaa kwa urahisi zaidi.

Makochi ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la wauzaji wa samani. Hii huleta mvuto wa bidhaa na kuongeza hamasa kwa wateja ndani ya duka.

Makochi, vitanda vya kisasa vimepangwa vizuri ndani ya jengo la kuuzia samani, hii inawapa wateja nafasi ya kuchagua samani zenye ubora na zinazolingana na radha zao.

Makochi yenye muundo wa kisasa yamepangwa nje ya duka la samani kwa ajilib ya kuvutia wateja. Hii huongeza thamani ya bidhaa na kuridhisha wateja.

Makochi ya kisasa, yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la wauzaji wa samani. Hii inaangazia ushawishi wa muundo wa kisasa, katika kukuza biashara ya samani.

Kochi lenye muundo wa kisasa limewekwa vizuri nje ya duka la kuuzia samani, hii huvutia wateja na kuonesha ubora wa samani zinazopatikana katika duka hilo.

Mwanaume mmoja anafanya kazi ya kutengeneza mbao kwa ustadi mkubwa katika duka la wauzaji wa samani. Hii husaidia kutengeneza bidhaa bora zinazokidhi mahitaji ya wateja na hivyo kuongeza thamani ya bidhaa na kuimarisha biashara ya uuzaji samani.

Samani za kisasa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa la wauzaji, mpangilio huu hurahisisha wateja kuchagua bidhaa zinazo wapendeza, na zinazofaa kwa nyumba zao.

Kitanda chenye muundo wa kuvutia kipo nje ya banda la kuuzia samani ili kuvutia wateja na kuonesha ubora wa bidhaa zinazopatikana katika banda hilo.

Makochi ya kisasa yamepangwa vizuri nje ya jengo la kuuzia samani mbalimbali. Hii huwapa wateja nafasi ya kuchagua samani zenye ubora na zinazolingana na ladha zao.

Mwanamume mmoja amekaa kwa starehe katika kochi la kisasa, nje ya duka la wauzaji samani. Hii uchochea wateja wengi kuangalia, na kununua samani za kisasa.

Vitanda vya kisasa vimewekwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la wauzaji samani; mpangilio huu hurahisisha wateja kuona na kuchagua bidhaa zinazowapendeza kwa urahisi.

Makochi ya kisasa yamepangwa vizuri ndani ya jengo la kuuzia samani. Hii huwapa wateja nafasi ya kuchagua samani zenye ubora na zinazolingana na ladha zao.

Ndani ya jengo la samani kuna kiti chenye muundo wa kisasa unaovutia macho ya mteja yeyote anayeingia. Hii huchangia mafanikio ya biashara ya samani na kuongeza thamani ya mandhari ya ndani ya majengo hayo.

Mhudumu mmoja amesimama katika chumba cha mapokezi kilichojazwa samani na mapambo mbalimbali kwa mpangilio mzuri, hii ina angazia huduma bora na mazingira yanayovutia wageni katika hoteli hiyo.

Sehemu ya mapokezi, imesheheni mapambo mbalimbali ya kisasa na ya kuvutia. Hii huleta mazingira ya kupendeza kwa wageni na kuhamasisha kurudi tena na hivyo kuleta mapato zaidi.

Samani mbalimbali zenye muundo wa kisasa zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mapokezi la hoteli. Hii hutoa mazingira ya kupendeza na kuvutia wateja kuingia na kubaki katika hoteli hiyo.

Ndani ya jengo kubwa bidhaa za mazao zimepangwa vizuri huku wauzaji wakiwa tayari kuwahudumia wateja. Hii huwapatia wakulima soko la moja kwa moja kuuza mazao yao na kuongeza kipato katika jamii.

Muuzaji anamsikiliza mteja aliyesimama nje ya banda la bidhaa ndani ya jengo kubwa, hii uleta ukaribu kati ya muuzaji na mteja kuongeza uaminifu na kurahisisha mawasiliano ili kumchangia katika kukuza biashara.

Bidhaa zimepangwa vizuri nje ya maduka yenye taa nyingi angavu, hii inaangazia muonekano mzuri wa bidhaa na urahisi wa ununuzi katika masoko.

Banda limejaa wateja wengi wanaotafuta bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, hii inawasaidia wateja kupata bidhaa wanazohitaji wateja kwa urahisi na kwa uharaka na kuogeza kuridhika na kuboresha mauzo ya banda.

Mwanamke mmoja amesimama katika genge, huku bidhaa nyingi za mazao zimesheheni na kupangwa vizuri. Hii inavutia wateja na kuongeza mauzo na kuleta ushawishi, katika biashara hiyo.

Mwanamke wa makamo ameketi kwa utulivu akiwa anazungukwa na bidhaa nyingi za mazao mbalimbali sokoni, hii kurahisisha wateja kuchagua na kununua bidhaa kwa urahisi na kwa kasi.

Katika duka lililo na magunia yaliyojaa maharage yenye rangi mbalimbali yakionyesha utofauti wa mazao, muuzaji anaelezea kwa kina bidhaa zake kwa mteja aliyoko dukani, hii huimarisha uhusiano na kuhamasisha mteja kununua.

Watu wengi wamekusanyika nje ya maduka wakizunguka huku wakitazama bidhaa bora, hii inaangazia shughuli nyingi za kibiashara na msongamano wa wateja masokoni.

Mwanamke mmoja amesimama katika genge lake linalouza mazao mbalimbali kwa mpangilio mzuri. Hii inaangazia ujasirimali wa wanawake na jinsi wanavyoshiriki kikamilifu kwenye biashara ya mazao.

Wanawake wanapanga kwa uangalifu bidhaa za mazao sokoni, mpangilio mzuri wa mazao unasaidia kuharakisha mauzo, kurahisisha wateja kuchagua bidhaa na kuongeza faida kwa wauzaji .

Bidhaa mbalimbali za mazao zimepangwa kwa mpangilio mzuri karibu na muuzaji katika soko, hii hurahisisha na kuvutia wateja na kuonyesha utajiri wa bidhaa zinazopatikana katika banda lake.

Mteja amesimama karibu na meza iliyojaa mihogo na mazao mengine ya shambani, akizungumza na wauzaji kuhusu bei na ubora wa bidhaa, hii hutoa fursa ya kipato kwa wakulima na wafanyabishara wadogo.

Duka limepanga bidhaa zake kwenye rafu kwa mpangilio mzuri unaowezesha wateja kuchagua kwa urahisi, bidhaa zilizopangwa vizuri hudhihirusha utaratibu safi na taaluma katika biashara. Hivyo kuongeza imani ya wateja na kuongeza mauzo.

Muamala wa kifedha uliotumwa kupitia simu ya mkononi kwa kutumia huduma ya kampuni ya mpesa, kurahisisha upokeaji na utumaji wa pesa kwa haraka bila kwenda benki.

Wateja wengi wamesimama nje ya banda lenye maandishi yanayoonyesha huduma za miamala ya pesa kwa simu. Hii inaangazia upatikanaji wa huduma za kifedha karibu na wananchi, hivyo kupunguza umbali wa kufuata huduma hizo.

Kifaa maalumu cha kutolea fedha, kimewekwa kwa utaratibu thabiti katika sehemu inayofikiwa kwa urahisi na wateja wa huduma za simu. Hii hurahisishia upatikanaji wa huduma za kifedha kwa wateja kwa haraka na kwa salama.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya nyumba yenye muundo wa kisasa, ikidhihirisha hadhi na ubunifu wa jengo hilo. Hii huongeza taswira na huleta hisia za hali ya mazingira hayo.

Nyumba yenye muundo wa kisasa imezungukwa na uzio imara unaolinda usalama wa makazi, hii hutoa faraja na usalama wa kazi pamoja na kuvutia wanunuzi.

Nyumba nyingi zenye muundo wa kisasa zimejengwa ndani ya eneo lenye uzio imara. Hii hutoa usalama na mandhari ya kuvutia kwa wakazi na wanunuzi.

Uzio mkubwa umezunguka majengo yenye muundo wa kisasa katika eneo la makazi. Hii huongeza thamani ya mali na kuvutia wanunuzi au wapangaji wapangaji

Majengo yenye muundo wa kisasa yamejengwa, kwa ustadi na yapo kwenye uuzaji. Hii inaangazia ubora wa majengo na fursa ya biashara katika sekta ya mali isiyohamishika.

Mwanaume mmoja na mwanamke wamesimama wakitazama muundo wa jiko la kisasa ndani ya nyumba ya kifahari, hii huidhihirisha maendeleo ya makazi ya kisasa na umuhimu wa ubora wa ndani ya nyumba katika sekta ya mfumo wa kisasa.

Nyumba zenye muundo wa kisasa zimejengewa ndani ya uzio ulioimara na wa kisasa, hii hutoa usalama wa hali ya juu kwa wakazi na inawavutia wanunuzi.

Mikoba ya aina mbalimbali imepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu huku wateja wakipita wakiangalia bidhaa, mpangilio huu mzuri wa bidhaa huvutia wateja na kurahisisha uchaguzi wa bidhaa wanazohitaji.

Ndani ya duka la kisasa kuna mwanga wa kuvutia na midori iliyopambwa kwa mitindo mbalimbali ya nguo, hii inaangazia mandhari ya kuvutia na utofauti wa bidhaa kwa wateja wa kisasa.

Mashati ya kiume, suti na suruali, zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu za duka kubwa. Hii huwarahisishia wateja kuchagua mavazi wanayohitaji kwa haraka.

Midoli na nguo zimewekwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya duka kubwa la ununuzi, mpangilio huu hurahisisha wateja kuchagua bidhaa kwa urahisi na kuongeza mvuto wa duka.

Rafu imejaa makoti ya suti zenye rangi na miundo mbalimbali zikivutia macho ya wanunuzi, hii inachochea mauzo na kuhamasisha wateja kununua mavazi rasmi.

Midoli iliyovalia nguo za kike na mikufu imepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya rafu ya duka kubwa, hii hurahisisha wateja kupata bidhaa tofauti katika sehemu moja.

Nguo nyingi za watoto zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu za duka kubwa la bidhaa mbali mbali hii hurahisisha wateja kupata na kuchagua nguo kwa urahisi.

Mgahawa una bango kubwa la kuvutia, umesheheni wateja wengi wanaosubiria huduma kwa uvumilivu. Bango kubwa linasaidia kuvutia wateja na kuongeza mauzo ya huduma za mgahawa.

Duka lina nguo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu pamoja na nguo nyingine zilizovishwa kwenye midoli mikubwa. Hii inadhihirisha mpangilio bora wa bidhaa rahisi wa wateja kuchagua.

Duka lililoko ndani ya jengo kubwa linatoa bidhaa mbalimbali zinazokidhi mahitaji ya wateja kwa urahisi, hii huwasaida wateja kupata mahitaji yao na kuridhika na kufanikisha biashara kwa wauzaji.

Bidhaa nyingi zimepangwa kwa mpangilio mzuri, katika rafu ndani ya duka lenye taa nyingi angavu, hii inadhihirisha usafi na mpangilio bora unaovutia wateja kununua kwa urahisi.

Bidhaa mbalimbali zimewekwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka lenye taa ang'avu, zinazotoa mwanga wa kutosha. Hii husaidia wateja kuona bidhaa kwa urahisi na kufanya uchaguzi bora.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri, katika alafu za duka kubwa. Huku kila bidhaa ikiwa na bei yake iliyowekwa wazi, na hivyo kuwezesha wateja kufanya uchaguzi wa bidhaa kwa urahisi na kwa haraka.

Mikate mingi imepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu ya ndani ya duka kubwa. Hii huwasaidia wateja kuona bidhaa kwa urahisi na kufanya uchaguzi wa haraka.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na bei zimewekwa kwa uwazi, hii huwasaidia wateja kufanya maamuzi ya haraka na sahihi kulingana na bajeti yao.

Mwanamke mmjoa analipia nanasi alilo nunua ndani ya jengo kubwa kwakutumia kishikwambi, hii inadhihirisha shughuli ya manunuzi na matumizi ya huduma za kisasa.

Mwanaume mmoja, anachagua bidhaa zilizopangwa kwa makini katika rafu ya duka kubwa, huku muuzaji akimsikiliza kwa makini. Hii huongeza kuridhika kwa mteja na kuongeza uwezekano wa ununuzi wa mara kwa mara.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika rafu huku bei zao zikionekana ndani ya duka kubwa, hii inaangazia muonekano wa kisasa na huduma bora kwa wanunuzi.

Mteja anachagua bidhaa tofauti zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, katika rafu za duka kubwa. Hii husaidia wateja kupata bidhaa wanazozitafuta kwa urahisi mkubwa.

Binti mmoja, anachagua kwa makini bidhaa za aina mbalimbali kwenye rafu zilizopangwa vizuri katika duka hilo, hivyo husaidia kufanya ununuzi kwa ufanisi na kuhakikisha anapata bidhaa bora kwa urahisi.